Mashine ya kutolea pesa inayoitwa "ATM" ni kifaa kinachotumiwa na wateja wa benki kutoa pesa kulingana na salio na kufanya miamala mingine bila kuhitaji kwenda benki faida za "ATM" ni pamoja na kupata urahisi wa huduma za kifedha wakati wowote kupunguza foleni katika mabenki na kutoa huduma kwa maeneo ambapo benki hazipo.

Mabasi yenye rangi nyeupe, yaliyoandikwa “volkano”. Mabasi ya usafiri ni muhimu sana kwa usafirishaji wa abiria hasa katika miji mikubwa. Mabasi husaidia kupunguza msongamano wa magari na uchafuzi wa mazingira, pia ni njia nzuri inayoweza kuhudumiwa na watu wengi.

Gari jeupe aina ya Kiaoptima lililoandikwa "kigali kazi maketi", na magari mengine yakiwa yamepaki kwenye eneo la wazi hii inahusiana na wafanyabiashara wa magari ambao huuza magari kwa wateja.

Gari aina ya "Toyota" lenye rangi ya kahawia, ikiwa imeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye magari mengine na miti kwa nyuma, huku kuna namba ya usajili ya samawati ikionekana wazi, muonekano huu unahusisha moja kwa moja sekta ya uuzaji wa magari.

Ndani ya gari la "subaru" likiwa limeegeshwa kiashiria cha sekta ya uuzaji wa magari, hii ni biashara inayohusisha kuuza magari mapya na yaliyotumika na ni muhimu sana kwa watu binafsi, biashara na mashirika yanayotafuta usafiri wa kuaminika.

Watu wakiwa mbele ya jengo lenye nembo ya NISSAN, ishara ya duka au wakala wa magari. Taswira hii ikiashiria mahali ambapo magari huuzwa, kununuliwa au kubadilishwa kwa huduma mbalimbali.

Watu wawili wakiwa wanatumia mashine ya kisasa inayoitwa "milk ATM". Kifaa kinachotumika kuuza bidhaa za maziwa kidijitali. Hii ni ishara ya mabadiliko ya kiteknolojia katika sekta ya bidhaa za maziwa, hasa maduka yanayouza maziwa safi na bidhaa zake. Mashine ya "milk ATM" inaruhusu wateja kuchota maziwa kwa kiwango wanachotaka, kwa usafi na kwa bei nafuu.

Duka la kisasa la maziwa ambapo maziwa yanauzwa moja kwa moja kutoka kwenye mashine, mteja anaweza kujichukulia maziwa kwa urahisi hii ni njia ya kisasa ya usambazaji wa bidhaa za maziwa ambazo zinahakikisha maziwa safi na yanapatikana kwa urahisi, hii ni mojawapo ya mabadiliko ya teknolojia katika sekta ya biashara.

Mashine yenye teknolojia ya kisasa yenye maneno "Milk ATM", na picha ya ng'ombe inayowezesha wateja kununua maziwa kwa kiasi kikubwa na wanachokitaka na kwa bei nafuu na usafi wa hali ya juu, mashine hii inapunguza gharama za usambazaji na inatoa fursa kwa vijana.

Duka dogo lenye mandhari ya kuvutia, likiwa na mikate ndani yake au vitafunwa likiwa linaonyesha katika bango maziwa freshi, inadhihirisha kuwa kuna uuzaji na usambazaji wa maziwa freshi, ambayo inaweza kuwa ni lishe bora katika jamii.

Mtu aliyesimama mbele ya mashine ya kisasa ya kuuzia maziwa yenye nembo "maziwa fresh" mashine hii inatoa maziwa yaliyopikwa moja kwa moja kwa wateja wake ikifanya iwe rahisi na salama kupata maziwa safi kwa kila siku.

Mtu aliyevaa jaketi la kijani amesimama kwenye meza ya matunda; meza hiyo inaonyesha aina mbalimbali za matunda yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri ikiwemo: matikiti maji, ndizi, tufaa, nyanya na machungwa, mtu huyo anaonekana akichukua machungwa kutoka sehemu ya chini ya meza.

Soko lenye bidhaa mbalimbali kama nyanya na kitunguu, watu wakionekana wakinunua na kuuza. Sekta hii ya masoko ni muhimu sana katika uchumi, kwa sababu inawezesha wakulima na wafanyabiashara kuuza bidhaa zao na wanunuzi kupata mahitaji yao.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo matunda na mbogamboga kama vile; ndizi, viazi, parachichi na maembe yamepangwa kwenye meza na vikapu vya kuning'inia huku watu wakinunua na kuzungumza na wauzaji, hali hii inaakisi sekta ya masoko inayochochea uchumi katika jamii yetu.

Soko la matunda lenye rundo la matufani, ndizi, maparachichi, mananasi, machungwa, maembe na matunda menginewe yakiwa yamepangwa kwenye vikapu na makreti. Mtu mmoja muuzaji akisimamia bidhaa zake sokoni.

Soko lenye bidhaa mbalimbali kama vitunguu, nyanya, na karoti. Watu wakinunua na kuuza bidhaa hizo. Masoko ni muhimu kwa biashara na kwa uchumi kwa sababu huwezesha watu kununua na kuuza bidhaa na huduma mbalimbali.

Soko lenye watu wakiuza na kununua mbogamboga huku bidhaa zikiwa zimepangwa kwa mpangilio na zikiwa na bei. Hali hii inaashiria shughuli za masoko ya bidhaa ambapo wakulima huuza mazao yao moja kwa moja kwa walaji.

Mazingira hai ya biashara ya mazao ya chakula yenye viroba vya nafaka kama mchele na watu wakionekana katika shughuli zao za kila siku. Huu ni mfano bora wa masoko ya kilimo, ambapo wakulima wa mazao huuza moja kwa moja kwa watumiaji na wafanyabiashhara wengine.

Simu ya mkononi inayotumika kwa huduma za kifedha, kioo cha simu kikionyesha ujumbe wa mpesa, ambao ni mfumo wa kutuma na kupokea pesa kwa kupitia simu, huduma hizi zimeleta mapinduzi makubwa kwa kurahisisha miamla za kifedha hasa kwa watu wasiokuwa na akaunti za benki.

Mtu akitumia mashine ya kulipia kwa kadi, ambayo ni sekta muhimu ya huduma za kifedha kwa kupitia simu. Inarahisisha miamala ya kufedha kwa kutumia simu za mkononi. Hii inajumuisha huduma kama vile kutuma na kupokea pesa, kulipa bili na kufanya manunuzi.

Jengo refu la kisasa lenye vioo vingi linaloonekana kua ni makazi ya ofisi, lipo katika eneo la mjini na kuna nyaya za umeme zinazoonekana mbele ya jengo hilo. Mandhari hii inaonyesha mchanganyiko wa maendeleo ya kisasa na miundombinu ya kawaida ya jamii.